Rais wa Kenya William Ruto amevalia suti nyeusi na tai ya dhahabu. Amesimama karibu na jaji mkuu Martha Koome aliyevaa joho refu jeusi, nyekundu na kijani.

Maelfu ya wafuasi wa chama cha PNU wamekusanyika wakishangilia, wakiwa wamebeba mabango na kofia zenye nembo ya chama. Kijana mmoja katikati anapiga kelele kwa furaha akiwa ameinua mikono juu.

Kundi la wanaume limekusanyika mbele ya jukwaa la hotuba. Mmoja amesimama akiongea kwenye kipaza sauti kilichowekwa kwenye jukwaa lenye nembo ya ODM. Wengine wamesimama nyuma yake wakimsikiliza kwa makini.

Katika ofisi yenye shughuli nyingi ya huduma ya Kenya. Maafisa wengi wamevaa sare nyeupe na nyekundu wanahudumia wateja. Baadhi yao wanatumia tarakilishi huku wengine wakizungumza na wateja. Kuna mabango ya Huduma Kenya kila mahali.

Katika uwanja pana kundi la wachezaji wa mpira wa miguu wamevaa sare za kijani kibichi na nyeupe. Baadhi wamekaa chini wengine wamesimama wote wakiwa tayari kwa mchezo.

Afisa wa huduma namba, anazungumza na mwanamke aliyevaa shati jeupe lenye mikono mifupi na mistari miekundu. Mwanamke mwingine amevaa hijabu nyekundu, anatumia tarakilishi ndogo.

Mwanamume amevaa suti. Anatumia kifaa cha kielektroniki labda anachukuliwa alama za vidole au kufanya usajili. Kamera imewekwa kwenye tripodi karibu naye. Mwanamume mwingine amesimama akitazama.

Mwanamke anahudumia wateja kupitia kioo cha ofisi ya posta. Anaonekana akizungumza na mwanaume aliyevaa suti. Karibu nao kuna ishara zenye nembo Huduma na Post pay pamoja na maelezo ya Mpesa.

Mwanaume amevaa kofia nyeupe na bango zingine nyeupe linalofunika kichwa chake. Kofia na bango vina rangi na picha ya jogoo mwekundu na maneno kura kwa Moi na KANU yameandikwa kwa herufi kubwa.

Watu watano wamesimama kwenye zulia nyekundu wakiangaliana na kutabasamu. Wanaume wamevalia suti huku wanawake wakiwa wamevaa majoho meusi yenye mistari ya kijani na nyekundu pamoja na kola nyeupe.

Mwanaume na mwanamke wanaamukuana wakitabasamu. Mwanaume amevaa shati jeupe lenye madoadoa meusi na suruali ya kaki . Mwanamke amevaa gauni ya samawati yenye maua meupe. Wengine wamesimama nyuma yao wakiwa wametabasamu.

Burudani ya umati inaonekana kwenye uwanja mkubwa. Watu wengi wamejaa viti vya tribiuni , wengine wamesimama chini, wanaume wawili wako mbele mmoja amevaa shati jeusi mwingine lenye michoro ya waridi.

Watu kadhaa wamesimama kwenye foleni nje ya jengo. Wengine wamevaa majoho rasmi yenye rangi angavu, huku wengine wakiwa wamevaa suti maridadi. Kuna mitende nyuma yao. Ni hafla rasmi au mkutano wa kiserikali.

Umati mkubwa wa watu wamekusanyika chini ya hema, wakionekana kushiriki katika hafla au mkutano. Watu wameketi kwenye viti vya rangi tofauti wakisikiliza au kushiriki. Maafisa kadhaa wamesimama wengine wakiwa wamevaa sare.

Bendi kubwa ya mashabiki wa kadanda imeketi kwenye viti vya jukwaa lenye ngazi nyingi. Wachezaji kadhaa wa mpira wa miguu, wamevaa jezi za rangi tofauti wakicheza uwanjani.

Watu kadhaa, wengi wao wanawake wamekaa kwenye viti vya chuma na plastiki wakisubiri. Mwanaume mmoja ameketi mgongoni akionekana kuongea na mwanamke aliye mbele yake, ambaye anashikilia karatasi.

Mwanaume mzee ameketi mezani akijaza fomu. Amevalia shati la kijani samawati. Mbele yake, kuna karatasi na kalamu. Watu wengine wamesimama karibu. Ni mchakato wa usajili au kujaza nyaraka rasmi.

Kundi la watu linatembea barabarani. Limeshika bango kubwa lililoandikwa court annexed mediation , wanaume wengi wamevaa suti na barakoa. Miti na majengo yanaonekana nyuma yao, inaonekana ni maandamano au kampeni ya uhamasishaji.

Watu mbalimbali wamekaa kwenye viti vya chumba cha kusubiria. Mwanamke mmoja amesimama upande wa kulia akiongea na mtu mwingine. Mtoto mdogo analala kwenye kifua cha mwanamke mmoja aliyeketi mbele.

Wachezaji mpira wa miguu wako uwanjani, mmoja amevaa jezi nyekundu akimiliki mpira. Wengine wamevaa jezi za njano na samawati wanamkimbilia. Mashabiki wengi wanaonekana.

Ndani ya ofisi kubwa kuna kikundi cha watu. Mmoja wao anazungumza mbele ya wenzake. Wengine wamesimam wakisikiliza kwa makini. Bango kubwa lenye maandishi Huduma Kenya liko ukutani.

Wachezaji wa mpira wa mguu wamesimama uwanjani. Wengine wamevalia jezi za njano, wengine nyekundu. Kuna mashabiki wengine jukwani, labda ni kabla ya mchezo kuanza.

Tukio la kihistoria linafanyika huku daktari William Ruto akichukua kiapo cha kuwa rais. Mwanamke aliyevaa joho jeusi na shati jekundu, aliyesimama mbele ya kipaza sauti ameshika karatasi, huku rais akiwa ameshika kitabu kinachoonekana kama bibilia.

Umati mkubwa wa watu wa ajali wamejazana kwenye viti vya jukwaa na pia wamesimama kwenye nyasi. Wengi wao wamevaa nguo mbalimbali na bendera kadhaa inaonekana wazi.

Wachezaji wa soka wamevaa jezi za kijani na dhahabu, wanakimbia uwanjani. Mpira unaruka juu. Jukwaa la watazamaji lipo nyuma. Mashabiki wengi wamekusanyika wakitazama mchezo.

Sherehe kubwa ya watu wengi inaonekana wakiwa wamekusanyika pamoja. Watu wengi wamevaa nguo zenye rangi ya bendera ya Kenya kama vile nyekundu, nyeusi na kijani. Mwanaume mmoja anapuliza barugumu kubwa ya kijani.

Wachezaji wa mpira wa miguu wamevaa jezi za njano na kijani wakicheza kwenye uwanja wa nyasi. Mpira upo katikati yao. Umati mkubwa wa mashabiki umejaza viti vya jukwaa wakitaza mchezo. Anga ni wazi na linaonyesha hali nzuri ya hewa kwa mchezo wa nje.

Watu wengi wenye furaha, wamevaa mashati ya njano yenye neno Tusker limeandikwa. Baadhi yao wamenyanyua mikono yao juu wakishangilia. Mwanaume mmoja amevalia kofia nyeusi na anaonekana akipiga kelele kwa furaha.

Wanaume wawili wamekaa wakikabili meza iliyopambwa kwa mabango mekundu na kijani. Mwanamke amevalia shati jeupe na nyekundu, amesimama akifanya kazi kwenye tarakilishi. Baluni za kijani na nyeusi zimetundikwa ukutani.

Mashabiki wengi wao wamevalia nguo za kijani kibichi. Mtu mmoja amevaa sare nyeupe kijeshi, amebeba mabegani, ameshika bango kubwa, lina maandishi we now need ManCity. Watu wengine wamenyanyua mikono wengine wakishangilia.

Bomba kubwa la maji linapita chini ya barabara. Limezungukwa na mimea ya rangi ya kijani kibichi. Kuna ua wa waya juu yake. Inaonekana ni mfumo wa usambazaji au mifereji ya maji.

Nembo ya chama cha kisasa kiitwacho Jubilee. Ina ndege anayeruka akiwa ameshika tawi la mzaituni. Rangi nyekundu na nyeusi zimetumika. Chini ya neno Jubilee kuna maneno mbele pamoja.

Mwanariadha mmoja, anaruka juu angani. Amevalia mavazi mekundu na meusi. Chini, kuna njia ya kurukia na nyuma, kuna jukwaa la watazamaji. Watu wachache wanatazama kutoka kando, hali ya hewa, inaonekana kuwa na mawingu.

Mashabiki wengi wamekusanyika uwanjani wakishangilia. Baadhi wameshika mabango na bendera ya timu. Watu wengi wamevaa nguo zenye rangi mbalimbali. Umati unaonekana kuwa na furaha.

Skrini ya tarakilishi iliyowaka ikionyesha tovuti ya Miwasco. Fomu ya maombi inaonekana ikiwa na sehemu ya kujaza jina la muombaji, namba ya kitambulisho, anwani, nambari ya simu na dirisha lina tabu kadhaa wazi.

Mwanamke anatabasamu. Ameshika shati jeupe lililoandikwa Bandari FC juu ya kichwa chake. Amevalia nguo na fulana ya samawati yenye maandishi Bandari FC. Nyuma kuna uwanja wa mpira wenye majukwaa mekundu na nyasi za kijani.

Rais wa taifa la Kenya daktari William Ruto akiwa na jaji mkuu Martha Koome. Wanatembea labda wakitoka kwenye mkutano huku watu wakiwa wamewafuata nyuma, ikiwemo askari wa usalama wa rais.

Wachezaji wa mpira wa miguu, waliovaa jezi za njano na kijani wanacheza kwenye uwanja wa nyasi. Mpira upo katikati yao. Umati wa mashabiki umejaza viti vya jukwaa, wakitazama mchezo.

Meza ndefu imefunikwa kitambaa cha kijani , watu kadhaa wamejipanga wakisubiri kuhudumiwa. Wengine wamekaa nyuma ya meza, wengi wao wamevaa barakoa ni labda ni kituo cha usajili au huduma ya umma

Mteja ameketi mbele ya mfanyikazi wa huduma center . Mwanamke amevalia kofia nyeusi na sare ya kijeshi ya kijani. Ameketi kwenye kiti mbele ya dawati la mbao. Mwanaume muhudumu amevaa shati jeupe na nyekundu anatabasamu akimwangalia.

Jengo la anjano lenye bango kubwa jeusi linalosema Department of immigration services passport control office linaonekana wazi. Wanaume kadhaa wamesimama mbele ya jengo hilo, wawili wakiwa wamevaa suti na mmoja akiwa amevalia sare ya kijeshi.

Basi kubwa nyekundu inabeba watu wengi. Wengine wanakimbia kando yake. Wote wamevalia nguo za kijani. Barabara inaonekana kuwa na shamrashamra, huenda ni usafiri wa timu ya mpira au sherehe.

Watu kadhaa wanasherehekea nje. Wamevalia nguo za samawati na skafu zenye rangi nyekundu na nyeupe ,wengine wameshika glasi za mvinyo juu. Kuna keki kubwa iliyoandikwa PNU, moja anazungumzwa kwenye kipasa sauti.

Umati mkubwa wa watu umejaa, jukwaa la uwanja wa riadha, Watu wamekaa, kwenye viti vingi, huku wengine wakiwa wamesimama, Uwanja una wimbo mwekundu wa kukimbia na kuna watu wachache wakiwa wanakimbia au wanasubiri kuanza.

Watu kadhaa wamekaa kwenye dawati refu, kila mmoja akiwa na tarakilishi na vifaa vingine vya ofisini. Wote wamevaa barakoa huku baadhi yao wakiwa wamevaa sare za kazi, zenye nembo Huduma Kenya.

Wachezaji wawili wanaruka juu wakiushika mpira wa wavu. Mmoja amevaa jezi ya kijani namba 15,mwingine jezi nyeupe namba 6.Mchezaji wa tatu amevaa jezi nyeupe namba 2.

Mwanamke amemshika mtoto mdogo. Mwanamme ameshika karatasi akimkabidhi kwa mwanamke. Watu wengine wamesimama nyuma, ni kama ni tukio la uma au la kijamii. Wote wamevaa nguo rasmi au za kawaida.

Sherehe kubwa ya watu wengi wakiwa wamekusanyika pamoja. Wengi wao wamevaa nguo nyekundu na wengine wameshikilia bendera ya Kenya iliyo mbele. Mikono yao imeinuliwa juu wakishangilia kwa nguvu.

Umati wa watu wengi wamekusanyika chini ya hema wakionekana kusubiri huduma. Baadhi wamekaa kwenye viti, huku wengine wakisimama kwa foleni. Maafisa kadhaa wamekaa kwenye meza ndefu wakiwa na tarakilishi za mkononi na karatasi wakihudumia watu.

Kundi kubwa la watu limekusanyika ndani ya ukumbi. Wengi wao wamevaa nguo za samawati na kofia. Mikono mingi imeinuliwa juu kuashiria ushiriki. Inaonekana ni mkutano wa kisiasa.

Maandishi makuu court annexed mediation in Kenya. Upande wa kulia kuna nyundo ya hakimu. Kushoto kuna ikoni inayoashiria watu watatu wakijadiliana. Rangi za manjano na nyeusi zimetumika kuonyesha uwazi.

Umati mkubwa wa watu wakiwa kwenye uwanja wa mchezo, wengi wao wamevaa nguo nyekundu na kijani , inaeza ashiria bendera ya Kenya , baadhi wamesimama wakishangilia wengine wanapiga picha kwa simu zao , ni mashabiki wa raga au mpira wa miguu.

Katika ofisi ya kisasa, wafanyikazi kadhaa wamekaa kwenye dawati zao. Wote wamevaa mashati meupe na kamba za shingo. Mwanaume amesimama akiongea na mwanamke mwingine. Tarakilishi na vifaa vingine viko mezani.